Kundi kubwa la nzige. Wadudu hawa wengi wamekusanyika kwenye mmea wenye majani mabichi yanayoonekana kama mahindi. Wanakula majani na baadhi ya majani tayari yameharibika.

Mazingira ya ukame, mti mmoja uliopoteza majani yake, umesimama katikati ya miamba na ardhi kavu, mawingu meupe yanaonekana angani, na milima midogo inaonekana kwa umbali.

Mwanamke akipokwa chanjo mkononi mwake. Amevalia barakoa ya buluu na anaonekana akitazama mbali. Kando yake kuna sanduku jeupe lililoandikwa vaccine .

Mikono ya mtu ikishika paketi kadhaa za taulo za kike zinazoonekana kuwa mpya. Paketi hizi zimefunikwa kwa plastiki na zina lebo za bidhaa. Zimepangwa juu ya meza.

Chuo cha umma chenye kuta za mawe na paa la rangi ya manjano na kijani kibichi likiwa na maandishi public toilet . Kuna mtu anaingia ndani. Mazingira yamejaa nyasi na miti na majengo marefu yanaonekana kwa mbali.

Mwanasayansi akifanya kazi katika maabara. Amevalia koti jeupe la maabara na glovu za blue mikononi mwake. Anakagua kitu kwenye sahani ya petri. Kuna vifaa mbalimbali vya kisayansi mezani.

Watu watatu ndani ya chumba cha matibabu ya meno , mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti cha meno akifanyiwa matibabu , daktari wa meno amevaa nguo za bluu, barakoa kofia na miwani maalumu .

Mtaalamu wa macho akiwa amevaa barakoa na shati la mikono mirefu na tai, akimchunguza macho mwanamke. Mwanamke huyo ameketi mbele ya kifaa cha uchunguzi wa macho. Mandhari ya nyuma ina vifaa vingine vya matibabu.

Wanawake wawili katika wodi ya hospitali. Mwanamke mmoja ameketi kitandani akimshika mtoto mchanga, huku mwanamke mwingine akimpa zawadi mbali mbali. Kati ya zawadi hizo, kuna blanketi yenye rangi za bendera ya Kenya.

Mimea mbali mbali na mizizi iliyokaushwa ikiwemo matunda na majani iliopangwa vizuri juu ya kitambaa. Vitu hivi vinaonekana kutumika kama dawa ya kienyeji. Pembeni kuna chupa ndogo.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao yanaonekana yamefurika, maji yakifunika sehemu kubwa ya eneo. Nguo zimetundikwa nje zikikaushwa. Watoto wawili wako ndani ya maji yaliyotuwama.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko. Maji mingi ya kahawi yamefunika ardhi, yakizunguka nyumba kadhaa. Baadhi ya nyumba zina paa za bati na nyingine zina paa za udongo. Kuna miti na mabaki ya mimea yanayoonekana.

Mwanamke akimsaidia mwanamume kufanya mazoezi ya tiba ya viungo. Wote wako chini kwenye mkeka vyenye rangi mbalimbali. Nyuma kuna kiti cha magurudumu na randa za kusaidia kutembea.

Mzinga wa mizizi, magome na mimea mingine ya dawa za kiasili. Zimepangwa kwenye meza zikiwa na chupa zenye unga na vifungashio vingine. Nyuma kuna rundo la magome na mifuko ya rangi tofauti.

Madaktari wawili wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa wakifanya operesheni. Mmoja anashika vifaa akizingatia mgonjwa asiyeonekana vizuri. Daktari mwingine amesimama nyuma.

Mwanamke ameketi huku akipokea huduma ya kusafishwa sikio. Mtaalamu wa afya amevaa glavu na anaonekana akitumia kifaa maalum kutoa uchafu masikioni. Wote wawili wako chini ya hema la buluu na nyeupe.

Kambi kubwa ya makaazi ya muda, labda ya wakimbizi au wahamaji. Kuna mahema mengi madogo na vibanda vilivyotawanyika kwenye ardhi ya udongo. Katikati kuna tanki la maji jeupe, lililowekwa juu.

Mgonjwa wa kike ameketi kwenye kiti maalum cha meno akipokea matibabu. Daktari wa meno na msaidizi wake wote wakiwa wamevaa barakoa na glavu wanatumia vifaa maalum vya meno.

Chungu kidogo cha udongo kinachotoa moshi. Chungu kina rangi ya kahawia na nyeusi na kina michoro ya mistari juu yake. Moshi mweupe unapanda kutoka ndani ya chungu ukitawanyika hewani.

Muuguzi akimpa mtoto mchanga chanjo ya matone. Mama amevaa kofia nyekundu, ameshika mtoto wake. Muuguzi amevalia sare nyeupe na mistari mekundu. Hii inaashiria huduma za afya muhimu.

Mwanamke na mwanamume wamesimama karibu na kitanda cha hospitali, wakimtazama mtoto mdogo aliyelala. Kuna vitanda vingine hospitalini na dirisha linaonyesha mwanga wa jua. Mwanamke mwingine amesimama mbali.

Mwanamume anaonekana akipiga dawa shambani, amevalia nguo za bluu, barakoa usoni na glovu nyekundu mikononi. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye tanki la manjano mgongoni mwake.

Kundi la watu wakiwa kwenye boti mbili ndefu, zilizoko kwenye maji yenye rangi ya kahawia. Baadhi ya watu wamevalia fulana nyekundu. Boti hizi zimeegeshwa karibu na makazi ya watu, yaliyojengwa kwa udongo na nyasi.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia barakoa, glovu na nguo za uso wanatibu mgonjwa. Mgonjwa amelala chini huku daktari mmoja akimchunguza kinywa na mwingine akimsaidia.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka shimo ndogo ardhini. Wote wamevaa sketi za kanga na fulana. Mmoja ameinama akijaza chombo cha manjano huku mwingine akitumia bakuli la chuma kuchota maji.

Mtaalamu wa afya, labda daktari au nesi akimpa chanjo mtoto mchanga. Mama wa mtoto ameketi karibu akimwangalia kwa upendo. Watu wengine na watoto wanaonekana kwa umbali. Inaonekana kama kituo cha afya.

Mwanamume mwenye ndevu fupi na tabasamu amesimama karibu na rafu yenye bidhaa. Amevalia shati jeupe na shati lenye mikono mirefu lililo na ruwaza za mraba. Anashika pakiti za dawa.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya blue na glovu, akishika bandia ya mtoto mchanga iliyofunikwa kwa nguo. Anaonekana kuwa makini na anafanya mazoezi ya kumtunza mtoto. Nyuma kuna bango.

Mama akimshika mtoto wake mchanga ,huku muuguzi akimpa sindano ,muuguzi amevalia koti cheupe na mama amevaa shati la machungwa , wako karibu na dirisha kubwa.

Mkono wa mtu ukiwa umefungwa kwenye kifaa maalum labda cha matibabu au ukarabati. Kuna pedi nyeupe, zimebandikwa kwenye mkono zikiwa na nyaya zilizounganishwa.

Mtu aliyevaa vazi la kujikinga na glovu za buluu ananyunyuzia mimea shambani. Anabeba kifaa cha kunyunyuzia chenye rangi ya chungwa mgongoni. Mimea hiyo imepandwa kwa mistari.

Wanaume wawili wamevalia barakoa wakishusha mitungi mikubwa ya oksijeni kutoka kwa lori. Mmoja anashikilia mtungi, mwingine akishusha mitungi miwili. Inaonekana kama wanasambaza oksijeni .

Kituo cha kunawa mikono kilichotengenezwa kwa plastiki na chuma. Juu kuna tanki la maji la kijani na chini yake kuna sinki ndogo yenye bomba. Chini kabisa kuna ndoo ya kukusanya maji machafu.

Madaktari kadhaa wakiwa kwenye chumba. Wamevalia nguo maalum za upasuaji, barakoa na kofia. Wanaonekana wamejikita kwenye shughuli muhimu. Vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiongea na mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe na nyekundu. Mbele yao kuna dawa na vifaa vingine. Nyuma yao kuna mabango yenye habari. Inaonekana kama mashauriano ya afya.

Madaktari watatu wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ya bluu au zambarau, kofia barakoa na glovu. Wanaonekana wamekusanyika karibu na mgonjwa.

Mama akimshika, mtoto wake mdogo, labda akipokea chanjo, muguzi anashughulikia mkono wa mtoto, labda akimpa sindano, wote wamevaa barakoa, kuashiria, umuhimu wa afya, na usalama.

Mwanamme akiwa amevaa koti jeupe na barakoa, akimpa sindano mwanamke aliyekaa kwenye kiti. Mwanamke huyo anaonekana akipokea chanjo au matibabu. Karibu nao kuna kisanduku kikubwa cha blue .

Afisa wa afya akimhudumia mtoto , mwanamke amevaa barakoa na nguo za hospitali anaandika kwenye daftari . Mtoto mdogo amekaa karibu naye na anaangalia nje. Sanduku jekundu la vifaa vya matibabu linaonekana mezani.

Mkusanyiko wa watu wengi eneo la ajali. Majengo yameharibika vibaya yakionyesha athari za moto mkubwa. Kila mahali pamejaa vifusi. Baadhi ya watu wanaonekana wakitafuta vitu vyao, huku wengine wakiangalia tu.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya upasuaji, barakoa na miwani ya kinga akimchunguza mgonjwa. Anaonekana akitumia vifaa maalum ndani ya kinywa, cha mgonjwa. Nyuma yake, kuna mtu mwingine labda msaidizi.

Daktari wa meno anamuhudumia mgonjwa. Daktari amevaa kinyago, glovu na taa maalum kichwani. Mgonjwa amekaa kwenye kiti mdomo wazi. Daktari anatumia vifaa vya meno kumchunguza mgonjwa.

Mwanasayansi au fundi wa maabara anaonekana akifanya kazi ndani ya kofia ya usalama, ameweka barakoa usoni na kuvaa glovu ,amevaa pia koti jeupe la maabara.

Wanawake wawili wamesimama karibu na gari jeupe lenye nembo ya the water project . Wote wamevalia glovu na barakoa nyeupe wakitabasamu. Mmoja ameegemea gari. Inaonekana kama wanafanya kazi ya mradi wa maji.

Wanawake wawili wanamwaga maji machafu barabarani. Mmoja ameinama akimwaga kutoka ndoo. Mwingine ameshika chupa kubwa nyeupe kubwa. Wote wake kwenye maji machafu. Hii inaweza kuashiria mafuriko au usimamizi.

Daktari aliyevaa koti jeupe la maabara na taa kichwani akizungumza na mgonjwa. Anaonekana akieleza jambo fulani. Mezani kuna vifaa vya matibabu. Watu wengine pia wanaonekana nyuma.

Wanawake wawili, mmoja amevaa hijabu ya kijani na mwingine labda daktari amevaa barakoa, koti jekundu na anashikilia modeli ya meno. Wanaonekana wakizungumza kuhusu afya ya kinywa.

Mtu amesimama katikati ya uwanja mkubwa mikono yake ikiwa imeinuliwa juu kana kwamba anawafukuza au kuwasalimu. Karibu naye kuna kundi kubwa la wadudu wanaoruka wakionekana kuwa nzige au panzi.

Wazima moto wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya njano na kofia ngumu za rangi ya chungwa, wakifanya kazi katika eneo lenye moto kubwa. Moto unawaka kwa nguvu ukitengeneza miale mikubwa ya rangi ya chungwa.

Kundi la watalaamu wa afya, wengi wakiwa wamevaa nguo nyeupe na barakoa. Baadhi yao wanahudumia mgonjwa mmoja akichunguzwa kinywa. Kuna meza yenye vifaa vya matibabu.

Kundi la watu wakiwa wamevalia fulana za buluu zisizo na mikono, wengine wakiwa wameshika bendera ndogo. Mwanamke mmoja anaongea na kundi hilo huku akishika karatasi mkononi.

Wataalamu wawili wamesimama wakiwa wamevaa suti nyeupe za kujikinga, barakoa na glovu za blue . Mmoja anapuliza dawa sakafuni kwa mashine, mwingine anasafisha meza kwa kitambaa cha manjano.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Mwanamke mmoja amelala kwenye kiti cha meno akifanyiwa matibabu. Daktari wa meno amevaa glovu, barakoa na miwani. Anachunguza mdomo wa mgonjwa.

Mwanamke, labda daktari wa meno, anaonekana akifanya matibabu kwa mgonjwa. Amevalia nguo za kijivu, barakoa nyeupe na miwani maalum yenye darubini. Mgonjwa mwanamke mwingine amelala kwenye kiti cha meno.

Mwanamume amesimama mbele ya choo cha nje, akitegemea fimbo. Amevaa shati lenye rangi angavu na suruali. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine. Kando yake kuna chombo kikubwa cha maji.

Kundi la watu wakifanya shughuli ya ukoaji kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka. Baadhi yao wamevaa sare za uokozi na kofia ngumu za usalama. Wanaonekana wakichunguza au kuondoa vitu kutoka kwenye rundo.

Mtaalamu wa tiba akimuhudumia mgonjwa. Mtaalamu amevaa fulana ya kijivu akishikilia mguu wa mgonjwa juu. Mgonjwa amelala chini. Amefunikwa shuka la rangi nyekundu na nyeusi.

Uharibifu wa mafuriko. Maji mengi ya kahawia yanapita kati ya makazi duni. Baadhi ya nyumba zimetengenezwa kwa mabati na zimebomoka. Nguo zimeanikwa kwenye baadhi ya majengo yaliyosimama.

Watu wawili ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Mwanamke, daktari wa meno amevaa koti jeupe la daktari, barakoa na glovu, anaonekana akifanya matibabu kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mwanaume anaonekana akitembea kwenye eneo lililojaa maji, labda kutokana na mafuriko. Amevaa fulana ya ndani nyeupe, vesti ya njano yenye mistari ya buluu na suruali ya rangi nyeusi.

Mwanamke amevaa vazi refu jeusi na hijabu, amesimama pekee yake kwenye eneo kame, lililoathiriwa na ukame, udongo unaonekana kuwa mwekundu na uliopasuka.

Mtu amevaa suti kamili ya kinga akipulizia dawa ndani ya chumba. Amevalia barakoa, glavu za kijani na ana kifaa cha kupulizia mgongoni. Mtu mwingine anaonekana nyuma. Hii inaashiria shughuli ya kusafisha.

Mafuriko makali, watu wawili wanatembea kwenye maji mengi, yaliyotuama, nyumba zimetengenezwa kwa mabati na nyasi. Baadhi zimefunikwa na maji. Wamebeba vijiti virefu, kuwasaidia kutembea.

Mwanamke anaonekana akimnyonyesha mtoto mchanga, Mwanamke amevaa gauni la hospitali la rangi ya waridi na kilemba kichwani. Mtoto mchanga amefungwa, kwa uangalifu, kwenye blanketi nyeupe lenye michoro.

Mtu mmoja amevaa barakoa na nguo nyeupe akitumia kifaa cha kunyunyiza dawa. Anaonekana kuwa kati kati ya rundo la mizig au taka taka. Kuna magunia meusi na buluu yanayoonekana.

Wauguzi wawili ndani ya wodi ya watoto wachanga hospitalini. Mmoja anaonekana akimtunza mtoto mchanga kwenye incubator na mwigine yuko karibu na kitanda cha mtoto akimuhudumia. Vyumba vingi vya incubator vinaonekana.

Mwanamume amelala kitandani akipokea matibabu kutoka kwa daktari. Daktari ameinamisha mguu wa mgonjwa akimfanyia mazoezi. Mgonjwa amevaa barakoa huku daktari akivaa koti jeupe.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa wakifanya usafi wa mikono. Mwanamke mmoja amevalia koti jeupe la maabara akionyesha jinsi ya kunawa mikono. Mwingine amevaa mavazi mepesi akionekana akisikiliza.

Mwanamke akionyesha ishara ya gumba juu. Daktari wa meno amevalia sare ya buluu na kofia ya buluu. Anashikilia mabega ya mgonjwa. Wote wawili wanatabasamu. Kompyuta inaonekana nyuma.

Moto mkubwa ukiwaka kwenye eneo la msitu. Miale ya moto ni mikali ikionyesha uharibifu mkubwa. Moshi nzito unatanda angani. Miti michache inaonekana nyuma ikionyesha hatari ya moto kuenea.

Mtaalamu wa afya amevaa vifaa kamili vya kujikinga. Amevalia suti ya rangi nyepesi, kofia, kinyago na glovu. Yuko karibu na ngazi akionyesha utayari. Mezani kuna chupa vya maji na vifaa vingine vya afya.

Mtu akipata sindano. Mwanamume mmoja mwenye upara amefanyiwa sindano begani. Mtoaji huduma ameshikilia pamba. Watu wengine wanasubiri nyuma. Inaonekana ni kliniki au kituo cha afya.

Kundi la watu, ikiwemo viongozi na wanawake wenye mavazi ya kitamaduni, wakimtembelea mwanamke mchanga amelala kitandani na mtoto wake mchanga. Mwanamke mmoja anaonekana akiongea kwa bidii.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshika mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi jeupe. Amevaa gauni la hospitali. Anaangalia mtoto wake kwa upendo mkubwa. Inaonekana kama mama na mtoto hospitalini.

Watu kadhaa wakiwa nje. Wengi wao wamevaa barakoa. Mwanamke mzee amevaa kofia na ameshika begi. Kuna meza na viti na watu wengine wamekaa wakisubiri.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe. Anatoa sindano kwa mtoto mdogo aliyevaa shati lenye michoro. Mtoto amekaa karibu na mhudumu, mhudumu ameshika sindano kwa uangalifu. Inaonekana ni chanjo.

Daktari wa meno amevalia sare ya blue , barakoa na ngao ya uso. Anasafisha viti na vifaa vya kliniki ya meno. Chumba kinaonekana kisafi, chenye rangi ya kijani kibichi. Kuna skrini za kompyuta na vifaa vingine vinavyotumika.

Mkulima amevaa kofia ya manjani na nguo nyeupe akipulizia dawa shambani. Amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni mwake na anatumia bomba refu la rangi ya chungwa kunyunyuzia kimininika juu ya mimea ya kijani kibichi.

Madaktari wawili wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa , wanafanya opareshini ,mmoja akitumia kifaa kidogo, mgonjwa amelala chini ya taa angavu , inaonekana kama chumba cha upasuaji .

Ajali mbaya ya lori la mafuta. Kuna moshi mwingi na moto mkali unawaka karibu na lori lililobingirika. Umati wa watu umekusanyika karibu, baadhi yao wakipiga picha. Barabara inaonekana imeziba kutokana na ajali.

Mwanafunzi wa kike akifanya jaribio la kisayansi. Amevalia koti nyeupe la maabara na miwani. Anatumia bunsen burner na ana vifaa vingine vya maabara mbele yake. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma.

Kundi la watu wakiwa wamevaa sare za buluu na kofia za rangi sawa, wanaonekana wakijitayarisha au kukusanya viti vyeupe vya kukunja. Baadhi yao wamebeba mifuko migongoni mwao.

Daktari akimchunguza mwanamke. Daktari anatumia kifaa cha matibabu karibu na sikio la mgonjwa. Mwanamke anaonekana amevaa fulana nyeupe na shuka la kimaasai. Daktari ana koti jeupe.

Daktari mwanamume akisimama karibu na kitanda cha hospitali. Amevalia koti jeupe la daktari. Anakagua kifaa cha matibabu kinachofanana na puto ya kijani. Kuna vifaa vingine vya hospitali nyuma.

Mwanamume aliyevaa suti anatoa mfano wa jinsi ya kutumia choo cha kisasa cha kukaa chini. Anatumia kijiko na kikombe kidogo kuonyesha matumizi. Kuna watu wengine nyuma wanashuhudia.

Mtu amevalia suti nyeupe na kujikinga na kofia, huku akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Yuko shambani akimwagilia mimea, labda dawa ya wadudu au mbolea.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wamesimama mbele ya choo cha umma cha fresh life . Choo ni cha rangi ya blue na kina nembo ya jua. Mazingira yanaoekana kuwa mtaa wa vibanda vyenye barabara ya udongo na nyumba za mabati.

Katika chumba cha hospitali, mhonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa. Mwanaume mwingine ameketi karibu na kitanda akiwa ameshika kichwa chake kwa huzuni. Kando ya kitanda kuna chupa ya oksijeni.

Wauguzi wawili wanawake wakimwangalia mtoto mchanga katika kitengo cha watoto njiti. Wamevaa barakoa na kofia za upasuaji. Kifaa cha matibabu chenye number thirty six point two kinaonekana nyuma.

Mwanamke mzee akiwa amevaa kitambaa cha zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi. Anainama na kuonekana akiosha kitu ndani ya beseni la saruji na maji yakimwagika.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa akimuhudumia mgonjwa. Anatumia vifaa maalum vya meno, kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum cha meno.

Duka dogo au kibanda chenye bidhaa nyingi tofauti. Kuna chupa nyingi za plastiki na za kioo zilizojazwa kimiminika kisichojulikana. Baadhi ya chupa zina kofia za buluu.

Hali ya mafuriko. Nyumba ya kitamaduni kama kibanda limezingirwa na maji mengi ya kahawia. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wanatembea kwenye maji. Baadhi yao wamebeba mizigo kichwani.

Watoto wawili wakiosha mikono yao. Kuna ndoo nyekundu ya maji iliyowekwa juu ya stedi. Mtoto mmoja amevaa sketi yenye maua, mwingine suruali nyeupe. Wanatumia bomba la maji safi. Jengo linaonekana nyuma.

Mtu anasafirisha mizigo kwenye mtumbwi katika eneo lililojaa maji. Mtumbwi umebeba magodoro, nguo na vitu vingine. Mtu huyu amevaa koti jekundu na kofia. Mandhari inaonyesha mafuriko yaliyotokea.

Mwanamke akimtazama mtoto ,amevalia vesti ya bluu iliyoandikwa Tabitha Medical clinic , mtoto mdogo amelala mbele yake ,uso wake haufanani , mwanamke huyo anaonekana makini.

Shule ya sekondari ya Mungai imeonyeshwa, ikiwa na choo kipya cha wasichana. Karibu na choo hicho, kuna sehemu maalum ya kunawia mikono. Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo hilo, wakionekana kuzungumza.

Wanawake watatu wakiwa wamesimama nje katika eneo lenye nyasi na miti nyuma yao. Wote wamevalia makoti meupe yanayofanana na yale ya maabara au hospitali. Kila mmoja wao ameshika maboksi makubwa ya rangi ya chungwa.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti. Amevaa fulana nyeupe, jeans ya buluu na barakoa nyeusi. Mwanamke mwingine, labda mtaalamu wa afya amesimama mbele yake. Amevaa koti jeusi, barakoa na anatoa sindano kwenye mkono wake.

Dktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe, barakoa na glovu. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki ya meno.

Mwanamume, alievaa barakoa, kofia ya buluu, na koti jeupe la maabara, anapaki dawa, ambazo ziko kwenye chupa, zikahawia, na zimefungwa, kwenye masanduku mekundu.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika karibu na mfumo wa maji au tanki la buluu. Wanaume wawili katikati, mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu, wanaonekana wakishika vifaa au wakifanya jambo fulani.

Watu wanne ndani ya chumba wakiwemo wataalamu wa afya wawili waliovaa makoti nyeupe. Mwanamke mmoja amefungwa kwenye kifaa cha kusaidia kutembea akiwa ameshika mirija ya chuma kwa mikono yote mbili.

Mtu anayepata chanjo. Mwanamume mzee amevaa barakoa ya buluu na shati la rangi. Mtoaji huduma amevaa barakoa pia. Na ana mchoma sindano, begani. Anaonekana akipunguza maumivu.

Wanawake wawili ndani ya darasa au chumba cha mikutano. Mwanamke mmoja amevaa fulana nyeupe na suruali ya jeansi , amesimama mbele ya ubao mweusi mkubwa akishika au kuonyesha kitu cheupe.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa ambaye ni mwanamke amefungua mdomo wake. Daktari wa meno ambaye anaonekana nyuma anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mfanyikazi wa afya labda nesi au daktari, akimpatia mtoto mdogo sindano mkononi. Mfanyikazi huyu amevaa koti jeupe la daktari na anaangalia kwa makini anapotoa huduma. Mama wa mtoto amembeba.

Kundi la watu sita wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, yenye rangi nyeupe na wamebeba vifaa vya kunyunyizia migongoni mwao. Wanaonekana wakiwa shambani wakitembea kwenye mimea mirefu yenye majani.

Tukio la afya au kampeni. Mwanamke amevaa kofia ya blue na shati la denim akimsaidia mtoto mdogo. Mama mwingine ameshika mtoto wake. Watu wengine wamevaa fulana za manjano. Kuna meza nyeupe na picha za watoto.

Nyumba kubwa imeanguka kabisa. Imebaki kifusi kikubwa cha zege na vyuma. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hilo, wengine wakipiga picha. Nyumba nyingine zilizoharibika zinaonekana karibu.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano wa nje. Wameketi kwenye viti na madawati ya plastiki. Wengine wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja amesimama akiongea. Kuna majengo madogo kwa umbali.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe la hospitali akimchunguza macho mwanamke. Mwanamke huyo ameketi mbele ya kifaa kikubwa cheupe, kinachotumika kuchunguza macho. Daktari anaonekana makini na taaluma yake.

Mwanamke akitabasamu kwenye mapokezi ya kliniki ya meno. Bango juu limeandikwa Fine Touch dental care. Kuna saa ukutani na mabango mengine madogo kwenye kaunta. Mwanamke amevaa shati lenye milia.

Daktari wa meno mwanamke amevaa barakoa, miwani na kofia ya samawati. Anamtibu mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevaa miwani ya kukinga. Daktari anatumia vifaa maalum.

Wodi ya hospitali kuna wagonjwa kadhaa wamelala vitandani wengi wakiwa wamefunikwa shuka. Kuna vifaa vya matone na vifaa vingine vya hospitali. Baadhi ya watu wamesimama nyuma. Hii inaashiria huduma za matibabu.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha watoto wachanga hospitalini. Wanawahudumia watoto wawili wachaga waliolala kwenye vitanda maalum. Vifaa vya matibabu na nuru ya joto vinaonekana juu ya vitanda.

Muuguzi amevalia sare ya njano na buluu, akiwa ameinama kumtibu mtoto mchanga. Mama wa mtoto huyo amekaa karibu naye pia amevaa barakoa akimtazama mtoto wake.